Wachezaji hawa wamevalia jezi tofauti. Mmoja wao amevalia nyeupe , ilhali yule mwengine amevalia nyekundu. Wanaonekana kung'ang'ania mpira huu kwa kasi sana.

Kwenye meza Kuna hati mbili za kusafiri . Ya kwanza ,upande wa kushoto , nchi ya Kenya Ina rangi ya (blue) nyeusi ya pili upande Wa kulia ni ya rangi ya (blue) ya kung'aa. Pembeni ya pasipoti hizo Kuna vikabu vidogo vya mapambo yenye rangi za bendera ya Kenya , nyekundu, nyeusi, kijani na nyeupe.

Wachezaji hawa wameinua mkono yao juu wanaonekana wenye furaha . Na umati pia inaonekana kuwashangilia. Wamevaa shati ya manjano na kuna wale wamevaa shati nyekundu na vinyaza nyeusi, na pia viatu vya rangi tofauti.

Wachezaji hawa wako kwenye kiwanja wanacheza mpira wa kandanda. Timu moja imevalia jezi ya rangi ya kijani na timu ingine imevalia jezi ya rangi ya buluu .